Mimea michanga ya kabichi imepandwa kwenye chombo cha plastiki chenye mashimo maalum. Maandishi ya rangi ya samawati yakionyesha jina la mmea. Karatasi iliyo karibu ina orodha ya namba kwa mpangilio, ikionyesha uwezekano wa ufuatiliaji wa ukuaji au upangaji wa nafasi. Mazingira yanatoa taswira ya mradi wa kilimo cha kisasa.

Mimea changa zimepandwa kwenye mfumo wa wima usiotumia udongo, zikiwa ndani ya container za plastiki nyeupe. Mbinu hii ya kilimo huhifadhi maji na nafasi. Ni suluhisho bora kwa mazingira ya mijini.

Mmea wa majani ya kijani unamea kwenye kikombe cha plastiki kilichowekwa kwenye ubao wa povu mizizi ikining'inia chini kwenye mfumo wa hydroponic .Mfumo huu hutumia maji yenye virutubisho badala ya mchanga na mimea mingine kama hio inaonekana nyuma ikikua kwa ustawi.

Mabomba meupe yamepangwa kwa ngazi tatu wima kila mmoja likiwa na mashimo yenye mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwenye vikapu vidogo. Mimea imeota vizuri ikionyesha ustawi katika mfumo wa hydroponic usiotumia udongo. Nyuma kuna viungu vya udongo vyenye mimea mingine ya yakikamilisha mandhari ya kilimo cha kisasa chenye ubunifu.

Mkulima amesimama ndani ya chafu chenye mimea inayokua kwenye mitungi meupe ya sindia iliyopangwa kwa safu na ngazi. Muundo wa chafu una nguzo za chafu na paa la plastiki linalopitisha mwanga wa jua. Mfumo huu wa kilimo unatumia nafasi kwa ufanisi kupatia upangaji wa kilimo.

Mimea ya majani ya kijani yanakua ndani ya mirija ya PVC ya rangi nyeupe iliyopangwa kwa safu katika mfumo wa kilimo kisichotumia udongo. Mpangilio huu wa nje unatumia maji kwa ufanisi ikielekea kuongeza tija ya mazao huku ukihifadhi rasilimali kwa njia rafiki kwa mazingira.

Mimea ya mboga imepangwa kwa mistari kwenye mabomba meupe ya plastiki yakistawi kwa kutumia maji badala ya udongo. Tangi la maji lenye maandishi ya plasto limeunganishwa kwa mfumo huo likisambaza virutubisho vinavyo hitajika kwa ukuaji wa mimea mazingira yanaonyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo cha hydropinic .

Mimea ya lettuce imetundikwa kwa sakafu za miwa kwenye mfumo wa haidroponiki usio tumia udongo. Rangi ya kijani kibichi na mpangilio wa kisasa vinaonyesha kilimo cha maji yenye ufanisi. Mandhari haya yanasaidia ujengaji wa chakula endelevu mjini.

Mimea ya kijani imelala juu ya mipira mieupe ya plastiki iliyopangwa kwa safu ikiwa ndani ya mfumo wa kilimo cha maji isiotegemea udongo. Mazingira haya yanasisitiza ubunifu wa kilimo mseto kwa nafasi ndogo. Mwangaza wa asili huongeza mvuto wa mazingira ya kitaalamu.

Mfumo wa kilimo cha kisasa umewekewa kwenye kontena la samawati mimea ikiwa imepangwa kwa duara ndani ya muundo wa mlingoti mweupe. Majani ya mboga na mitambo ya lishe huonyesha matumizi ya kiteknolojia ya haidroponiki kwenye mazingira yenye nafasi kidogo.

Daraja ya plastiki imepangwa kwa mpangilio wa usawa na vimelea vya mimea vinamea kutoka kwenye vijikombe vidogo viilivyowekwa kwenye matundu ya mirija hiyo. Muundo wa chuma mweupe unashikilia mfumo mzima ukiwa umewekwa ndani ya banda lenye kuta za mianzi. Mimea ni michanga ikionyesha matumizi ya maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mstari kwenye mabomba meupe ndani ya chafu yenye paa la plastiki ikionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji kidogo. Mwanga wa kutosha na mazingira safi yana hakikisha ustawi wa mazao kwa ufanisi mkubwa.

Watu wawili ndani ya chafu wakikagua mimea iliyopandwa vizuri. Mmoja anaelezea jambo kuhusu kilimo. Mfumo huu wa chafu huongeza uzalishaji wa mimea kwa kutumia mwanga wa asili.

Kuku amefungwa kwenye vizimba vilivyopangwa kwa safu na ngazi, kila mmoja akiwa ana nafasi ya kutoa mayai kwenye treyi iliyo mbele yake. Njia ya kati inapitika, paa la juu linazuia juakali huku mwangaza wa asili ukiingia. Manthari hii ,inaonyesha uzalishaji wa kisasa wa mayai kwa wingi.

Mifuko ya plastiki imepangwa wima ikiwa imejaa majani yaliyooza na kuota uyoga wa kahawia kwa wingi. Uyoga huo umechipukz kwa vikundi ukitokeza kutoka kwenye mashimo ya mifuko. Chumba kina mwanga hafifu kikionyesha mazingira ya kilimo cha uyoga wa ndani.

Shamba kubwa la mananasi limepangiliwa kwa mistari likionyesha mimea iliyokomaa tayari kwa kuvunwa. Majani ya miiba na ngozi iliyochuruzwa ya mananasi inaonyesha kilimo cha hali ya juu. Mandhari hii inaashiria uzalishaji mkubwa wa matunda ya kitropiki.

Watu watatu wanashughulika kwenye shamba lenye safu za kabichi zilizokomaa, wakiwa wameinama wakifanya kazi za kilimo kama kuvuna na kupalilia. Nguo zao rahisi na mazingira ya kijani yanasisitiza maisha ya wakulima na mchango wao kwenye uzalishaji wa chakula.

Mimea yenye majani mabichi imepangwa kwa mstari ndani ya chafu iliyojengwa kwa fremu za chuma na plastiki inapenyeza mwanga. Mfumo wa umwagiliaji umetandazwa juu ukisaidia ukuaji wa mimea kwa usawa. Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa chenye mpangilio wa ufanisi.

Mashamba ya chai yameenea kwa ustadhi kwenye vilima vya kijani, yakifuatwa na njia ya udongo katikati. Madhari ni tulivu na ya kuvutia chini ya anga lenye mawingu machache.

Shamba kubwa la kabichi limepandwa kwa mpangilio mzuri mimea ikiwa na majani mabichi na yenye afya. Ua la mbao limezunguka shamba hilo na jengo la mbao linaonekana nyuma likidokeza uwepo wa ghala au kibanda cha kuhifadhia vifaa vya kilimo. Mazingira yanaonyesha ustawi wa kilimo cha mboga kwa njia ya kitaalamu.

Mabanda ya kilimo yaliyotengenezwa kwa plastiki ya uwazi yamesimama kando ya mlima ,yakizungukwa na kijani cha miti na mimea .Mandhari hii inasisitiza uendelevu wa kilimo cha kisasa katika mazingira ya vilima.

Ng'ombe wenye alama za utambulisho masikioni, wamesimama ndani ya banda kubwa. Kila mmoja akiwa ndani ya kizimba cha chuma. Mpangilio huu unaonyesha shughuli ya kisasa, ya ufugaji wa ng'ombe wa kiwango kikubwa.

Shamba limepangwa kwa safu za kabichi zenye majani mabichi na mapana, zikistawi vizuri kwenye udongo ulioandaliwa. Mandhari inaonyesha ustadi wa kilimo cha mboga kwa kiwango kikubwa.

Watu wawili wanafanya kazi ndani ya banda la kijani lililopandwa mboga kwa mstari. Kila mmea ukiungwa mkono na kamba kutoka juu. Mwanga wa jua kuingia kupitia kuta za plastiki huku feni ya hewa na ufagio zikionekana nyuma. Mandhari haya yanaonyesha kilimo cha kisasa yenye mpangilio mzuri wa mazingira ya ndani.

Trakta ya kijani ikilimisha shamba la udongo kavu chini ya anga yenye mawingu machache, huku watu wawili wakishirikiana karibu nayo. Mandhari ya mashambani inaonyesha teknolojia ya kilimo na kazi ya pamoja vijijini. Mazingira haya yanasisitiza maandalizi ya upandaji kwa ubunifu wa kisasa.

Trekta ya kijani yenye kifaa cha kunyunyizia dawa inapita katikati ya mstrai ya mimea michanga shambani. Mashamba yamepangwa kwa usahihi, yakionyesha utumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha kisasa kwa ufanisi mkubwa.

Mistari ya mahindi yenye majani mabichi yamepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye shamba pana yenye rutuba. Mandhari ya kijani kibichi inaenea hadi mbali, chini ya anga lenye mawingu mepesi, ikionyesha ustawi wa kilimo cha kisasa.

Mizigo ya kahawa imechanganuliwa kwenye rundo kubwa huku matunda yakiwa na rangi tofauti za kukomaa, kijani, nyekundu, hadi zambarau. Watu kadhaa wako nyuma wakishughulia uchambuzi wa mazao hayo kwa mikono. Mandhari inaangazia hatua ya awali ya uzalishaji wa kahawa katika mazingira ya kijijini.

Matunda ya nyanya ndogo yamechanua kwenye mzabibu yakiwa kwenye harua tofauti za kukomaa kutoka kijani hadi nyekundu. Mzabibu imeshikiliwa kwa trela maalum ikiruhusu nyanya kuning'inia kwa mpangilio mzuri katika mazingira ya kilimo kilichodhibitiwa.

Migomba yenye majani mabana yamebeba shanzi za ndizi mbichi za kijani zikiwa juu ya udongo wenye majani makavu. Mpangilio huu, unaonyesha uzalishaji wa mazao ya chakula katika eneo la kitropiki .Mazingira yanasisitiza mchango wa kilimo hai cha ndizi katika maisha ya kijijini.

Mimea yenye afya imepangwa kwa mistari kwenye shamba kubwa. Mfumo wa umwangiliaji wa matone unaonekana kusaidia ukuaji. Mandhari ya vilima kwa mbali yanapamba mazingira ya kilimo ya kisasa.

Mimea michanga imepangwa kwa safu kwenye shamba lenye umwagiliaji wa matone unaolenga mizizi moja kwa moja. Udongo umelimwa kwa ustadi kuashiria maandalizi bora ya kilimo. Mandhari inaangazia uzalishaji wa kisasa mbinu endelevu za kilimo.

Shamba lina safu za mazao ya kijani yakiwa yamelowa na maji yanayotiririka kwenye mashimo kupitisha maji kati ya mistari ya mimea. Mwangaza wa jua unamulika juu ya ardhi yenye tope huku matone ya maji yakionekana karibu na kamera yakionyesha shughuli ya umwagiliaji mashambani.

Mistari ya mimea michanga imetenganishwa kwa vitambaa vyeupe na kuwekewa mfumo wa umwangiliaji wa matone. Udongo umetayarishwa vizuri ukidokeza utumiaji makini wa bustani. Mpangilio huu unaonyesha kilimo cha kisasa chenye ufanisi na matumizi bora ya maji.

Mashamba ya mahindi yamepangwa kwa mstari, yakinyweshwa kwa kutumia bomba jeupe la umwagiliaji lenye mashimo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Njia hii ya umwagiliaji husaidia kuhifadhi maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha na ukuaji bora. Mazingira yanaonyesha matumizi ya teknolojia rahisi lakini yenye ufanisi katika kilimo.

Matuta ya udongo mwekundu yamepangwa kwa usahihi yakiwa yamewekewa mabomba ya umwagiliaji juu yake miundo ya chuma inashikilia mabomba hayo ikiashiria maandalizi ya kisasa ya kilimo kabla ya kupanda mazao

Mimea michanga imepangwa kwa safu kwenye shamba lenye udongo uliohifadhiwa vizuri. Mirija ya umwagiliaji matone imewekwa kwa ustadi ili kurahisisha upatikanaji wa maji kwa mizizi. Mandhari ya milima na uzio mweupe huongeza mvuto wa mazingira ya kilimo cha kisasa.

Mistari ya mimea ,yenye kijani kibichi imetandazwa kwenye shamba ilonyoeshwa kwa maji yanayotiririka katikati .Yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Mandhari inaonyesha ustawi wa mazao, na matumizi bora ya raslimali za maji katika kilimo.

Mkulima anasimama shambani kati ya mimea ya kijani inayonyunyuziwa maji kwa kutumia sprinklers nyingi. Nyumba mbili na nyumba ya kijijini inaonekana nyuma ikiongeza mandhari ya kilimo cha sasa. Mazingira haya huonyesha mbinu bora za kilimo kwa ufanisi wa uzalishaji.

Maji yanamwagika kutoka kwa bomba refu la plastiki juu ya mimea iliyopangwa kwa mistari kwenye shamba lenye udongo yenye unyevunyevu. Upeo wa nyuma unaonyesha mashamba zaidi na majengo ya kijijini. Mpangilio huu unaakisi kilimo cha kisasa chenye matumizi bora ya maji.

Mrija mweusi wa umwagiliaji wa matone umelazwa ardhini, ukitoa maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea michanga iliyopandwa kwa mistari. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu kuzunguka mrija, ishara ya umwagiliaji unaendelea. Teknolojia hii huongeza ufanisi wa matumizi ya maji shambani.

Mimea michanga imepangwa kwa safu kwenye udongo mwekundu na bomba za umwagiliaji zimesambazwa kwa ufanisi. Mistari na mimea mikubwa pembeni unaonyesha msetowa wa mazao katika shamba la kisasa. Athari hii inasisitiza utunzaji wa mazingira na teknolojia ya kilimo endelevu.

Mbao zimezunguka shamba dogo lililopandwa mimea michanga huku bomba jeusi la umwagiliaji wa matone likipita katikati likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo unaonekana kuwa na unyevu unyevu na uzio mweupe huko nyuma ukionyesha mazingira ya bustani ya nyumbani ya matumizi bora ya maji.

Mtaro wenye bomba jeupe umepasua udongo kati ya mashamba ya mimea. Mpangilio huu ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaosaidia kilimo cha maji kwa ufanisi.

Mashamba makubwa yamepandwa kwa mistari ya matuta yaliyo inuliwa huku mifereji ya maji ikitiririka katikati kwa ajili ya umwagiliaji. Pembeni kuna miti na majengo ya umbali yakionyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji katika kuongeza uzalishaji wavkilimo.

Mimea michanga imepangwa kwa mistari ulioyonyooka na kuwekewa mfumo wa umwagiliaji wa matone unaolenga mizizi moja kwa moja. Udongo umetayarishwa kwa uangalifu ukitoa mazingira bora kwa ukuaji wa mimea hiyo. Mpangilio huu unaashiria kilimo cha kisasa chenye tija na matumizi bora ya maji.

Safu za mimea ya mboga zimenyooshwa kwenye udongo wenye bomba za umwagiliaji, zikionyesha mbinu ya kisasa ya kuhifadhi unyevu. Mimea imeanza kuzaa, ishara ya uzalishaji bora kupitia teknolojia rafiki kwa mazingira.

Mkulima aliyevaa mavazi ya samawati anasimama kati ya mistari ya mimea akitunza mazao yanayonyunyiziwa maji kwa kifaa cha kisasa. Mandhari ya kijijini yenye mawingu kidogo kuonyesha mbinu endelevu za kilimo kwa matumizi bora ya maji.

Mimea changa zimenawiri kwa mistari kwenye udongo ulioandaliwa kwa umakini, huku mabomba ya umwagiliaji yakipita katikati. Nafasi kati ya mistari hii imeekewa takataka za kilimo kudhibiti unyevu na magugu.